Nguzo kubwa ya chuma ya umeme wa juu wa voltage ikisimama kwa urefu dhidi ya anga la samawati safi. Nguzo hio imejengwa kwa muundo wa kimiami na ina mistari mingi ya umeme inayoonyesha pande zote mbili. Chini ya nguzo hio kuu, kuna nguzo nyingine ndogo za umeme zinazonekana zikiendelea kwa mbali.

Kituo cha kusambaza umeme chenye nguzo kubwa za chuma na nyaya nyini za umeme. Vifaa mbalimbali za umeme kama vile transformer na vizuia umeme vinaonekana vikiwa vimepangwa kwa usalama. Kuna mkanda wa tahadhari wa manjano unaovuka sehemu ya chini ya picha kuashiria eneo la hatari na wafanyakazi wachache wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga.

Nguzo za umeme zilizojaa nyaya nyingi , baadhi zikiwa zimetatizika. Jua linaonekana likiangaza sana upande wa kushoto na kuunda mwanga mkali. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika, kuashiria kuwa ni mchana.

Mnara mkubwa wa kusambaza umeme ukiwa umesimama wima katika eneo wazi lenye mimea mifupi. Chini ya mnara kuna watu wakiwa wamesimama, baadhi yao wakiwa wamevaa helmeti ngumu na nguo za kujikinga wakifanya kazi.

Kituo cha kupoza umeme kikubwa kilicho wazi chini ya anga la samawati. Kituo hicho kina minara mirefu ya chuma inayobeba nyaya za umeme, transfoma kubwa na vifaa vingine vinavyotumika kusambaza umeme.

Nguzo kubwa ya chuma ya umeme inayobeba nyaya za umeme za juu ikionekana kwa pembe ya chini dhidi ya anga la samawati na mawingu meupe. Sehemu ya chini ya picha inaonyesha uzio wa waya na nyuma yake kuna mimea mirefu inayofanana na mahindi na vichaka.

Nguzo kubwa ya umeme wa juu iliyotengenezwa kwa chuma, ikisimama wima chini ya anga la samawati yenye mawingu meupe. Juu ya nguzo hiyo, kuna sehemu ya rangi nyekundu na nyeupe. Nyaya nene za umeme zimezungushwa kwenye nguzo na zinaonekana zikielekea mbali.

Minara mikubwa miwili ya umeme na nyaya zake zikiwa zimesimama dhidi ya anga la machweo lenye rangi ya machungwa na zambarau. Gari inaonekana kwa mbele ikiongeza hisia ya utulivu na uzuri wa mandhari.

Kituo kikubwa cha kupoza umeme miundo mikubwa ya chuma na nyaya nene za umeme zinaonekana wazi zikielekea mbali. Vipoza umeme vya kauli nyeusi vimepangwa kwa safu, vikifanya kazi ya kudhibiti mtiririko wa umeme.

Mtu akichota maji kutoka kwenye chanzo cha asili pengine chemichemi au kijito kidogo kinachotiririka kutoka kwenye mwamba. Ameinamisha ndoo ya rangi nyeupe ili kujaza maji. Karibu yake kuna ndoo nyingine nyeupe na beseni nyeusi zote zikionyesha matumizi ya kuchotea na kubeba maji.

Kundi la pundamilia wakivuka barabara ya udongo katika mbuga au eneo la wazi lenye nyasi na miti michache. Anga linaonekana kuwa tulivu na kuna mandhari ya mbali inayoonekana kuwa jiji au makazi ya watu.

Makaazi duni yaliyojaa watu yanayopakana na mto au mfereji wa maji machafu. Manthari inaashiria eneo la mazingira magumu na uhaba wa huduma za msingi. Upande wa kushoto kuna safu ndefu za vibanda vilivyojengwa kwa mabati ya kutu, mbao na vifaa vingine visivyo rasmi.

Ndege aina ya Mwewe akiwa na manyoya ya kahawia na ndomo mkali wa njano amejiinamisha chini na macho yake yanalenga kitu flani, pengine akitafuta mawindo. Makucha yake ya njano yameganda kwenye tawi la mti. Mandhari ya nyuma inaonyesha matawi mengine ya miti na majani ikionyesha kuwa yuko katika mazingira asili kama msitu ama bustani.

Chui aliye macho akitazama mbele kwa makini, akiwa na manyoya yenye madoa meusi na kahawia. Macho yake yanaonekana kuwa na utulivu na hekima na kuna mimea ya kijani kibichi ikiashiria makazi ya asili. Uso wake unaonyesha sifa za kipekee za chui kama vile masharubu marefu na pua ya rangi ya waridi.

Mti mkubwa wenye majani mengi ya kijani kibichi na matunda matatu yanayoning'inia kwenye matawi .Jua linang'aa kupitia majani likitoa mwanga mkali na vipuli. Matunda haya yanaonekana kuwa nusu kukomaa yakionyesha ukuaji wa kawaida wa mti.

Mandhari ya asili labda bustani ya wanyama au hifadhi iliyojaa miti mikubwa yenye majani mabichi. Katikati, kuna mbuni mkubwa akitembea kwenye nyasi. Nyuma yake, karibu na mti, kuna paa wawili.

Eneo kubwa lililojaa nyumba nyingi zilizojengwa kwa karibu sana zikiwa na paa za mabati yaliyopauka na kutu. Inaonekana kama makazi yasiyo rasmi au mtaa wa mabanda ambako nyumba zimejengwa bila mpangilio maalum.

Kundi la pundamilia wakilisha kwenye nyasi katika hifadhi ya wanyama pori. Nyuma yao, kwa mbali inaonekana mandhari ya jiji lenye majengo marefu ikionyesha mchanganyiko wa maisha ya porini na mijini. Kuna njia ya udongo inayopita katikakati ya nyasi. Hii inaashiria uwepo wa mbuga ya wanyama karibu na jiji kama vile hifadhi ya taifa ya Nairobi.

Mazingira yaliyojaa uchafu na taka nyingi, labda katika eneo la makazi duni au jaa kubwa la taka. Kuna mtu mmoja anayeweza kuwa mwanaume kutokana na mavazi na umbo lake, ameinama akichambua au kusanya kitu kutoka kwenye rundo la taka.

Mtu akibeba gunia kubwa lililojazwa labda na taka aua vitu vya kuchakata akivuka mkondo wa maji machafu uliojaa matope katikati ya njia. Mazingira yanaonekana kuwa ya makazi duni aua eneo la mjini lisilo na miundombinu mzuri kutokana na kuwepo kwa nyuma zilizojengwa kwa mabati na uchafu uliotawanyika kando ya njia na kwenye maji.

Njia ya mbao iliyoinuka juu ya ardhi, inayopita katikati ya mimea mingi na miti hasa mitende. Njia hiyo ina kingo za mbao za rangi ya kahawia zinazotumika kama ulinzi. Anga ni ya kijani kibichi ikionyesha mazingira ya asili kama vile bustani au msitu.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa watoto, wakisukuma gari lililobeba magunia yaliyojazwa vitu visivyojulikana kwenye njia ya reli. gari hilo lina magurudumu na linaonekana kuwa zito. Mazingira yanaonekana kuwa ya shamba la taka au eneo la makazi duni karibu na njia ya reli huku uchafu ukiwa umetwanyika kando ya reli.

Mnara wa kumbukumbu, labda wa vita ulio na sanamu tatu za shaba za askari. Sanamu hizo zimesimama juu ya msingi mkubwa wa mawe. Kwenye msingi huo, kuna bamba la kumbukumbu lenye maaandishi na tarehe zimechongwa upande wake, zikipendekeza mnara huo unahusiana na vita kuu ya pili ya dunia.

Twiga akilisha kutoka kwa watu wawili , mwanaume na mwanamke wakiwa kwenye jukwaa la mbao. Twiga huyo amechungulia shingo yake ndefu kupitia uzio wa mbao na wanawake hawa wanaonekana kutabasamu na kufurahia uzoefu huo.

Kundi la tembo wadogo wakiwa wamejipaka matope baadhi yao wakiwa wamelala chini huku kundi kubwa la watu likiwa limekusanyika kuwatazama kwa nyuma. Watu hao wanaonekana kuwa watalii au wageni wanaofurahia kuwaona tembo hao wadogo labda katika kituo cha yatima cha tembo au hifadhi.

Tukio la uhamiaji mkubwa wa nyumbu wakivuka mto. Mamia ya nyumbu wanashuka kwenye mteremko wa udongo huku wengine wakiwa tayari wamening'inia ndani ya maji na kupiga makasia. Hali hii inaashiria hatari na nguvu asili ya tukio la uhamiaji wa wanyamapori, ambalo mara nyingi huonekana katika maeneno kama Serengeti na Maasai Mara.

Paa akiwa anakimbia kwa kasi katikati ya nyansi ndefu za rangi ya dhahabu. Nyansi hizo zimekauka zikionyesha msimu wa kiangazi au eneo kame. Paa huyo ana rangi ya kahawia, mchanga mbongoni na tumbo jeupe. Huku kukiwa na mstari mwupe ulionyooka kando ya ubavu wake. Sifa bainifu ya paa wengi.

Impala mmoja mwenye pembe ndefu akisimama kwa fahari katika mandhari ya savanna huku gari la watalii likiwa nyuma yake. Ndani ya gari hilo, vichwa vya watu wawili vinaonekana wakiangalia wanyamapori. Impala mwingine anaonekana kwa mbali nyuma ya yule aliye mbele. Mandhari yana nyasi ndefu, miti midogo na vilima kwa mbali chini ya anga safi.

Kundi la swala watatu, wakitembea kwenye nyasi za kijani kibichi. Wana milia nyeusi iliyonyooka kando ya miili yao na pembe ndefu zilizopinda. Nyuma yao kwa mbali, kuna kundi lingine na wanyama wengine wa porini, labda nyati wakichunga kwenye eneo lenye miti kidogo.

Kundi la pundamilia wanne wakiwa wanakula au kusimama kwenye nyasi kavu za savana. Nyuma yao kwenye upeo wa macho kuna mandhari ya jiji lenye majengo marefu ambayo yanaweza kuwa jiji la Nairobi kutokana na uwepo wa hifadhi ya taifa ya Nairobi.

Kundi la yembo likionyesha uhusiano wa karribu kati ya tembo wazima na na watoto wao. rangi nyekundu ya udongo iliyoko kwenye tembo wachanga inaashiria kuwa wanaweza kuwa wametoka ujibingirisha kwenye udongo huo au wanatoka katika eneo lenye udongo wa namna hio, jambo la kawaida kwa tembo kujipaka tope au udongo kwa ajili ya kujikinga na jua na wadudu.

Kundi la watoto wengi wakiwa wameketi chini kwenye sakafu, wanakula milo yao. Kila mtoto ana sahani yake yenye chakula, kinachoonekana kuwa wali na maharage au kitoweo kingine. Baadhi ya watoto wanaangalia kamera huku wengine wakiendelea kula.

Kifaru mdogo mwenye rangi ya kahawia akisimama kwenye udongo mwekundu. Mkono wa mtu unaonekana ukimpapasa mgongo wa kifaru huyo. Karibu na kifaru huyo kuna watu kadhaa wakiwa wamesimama na wamevaa viatu tofauti.

Watu watatu wakitembea kwenye njia ya udongo katikati ya msitu mnene wenye miti mirefu. Katikati yao anaonekana kuwa mfalme wa Uingereza, amevaa suti ya kijivu na tai nyekundu. Upande wake wa kushoto ni Rais William Ruto wa Kenya, amevaa koti la samawati na suruali ya kaki akiongea kwa ishara ya mikono.

Simba akiwa amekaa juu ya jiwe akitazama mbali kuelekea jiji la Nairobi. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo marefu ya jiji yakionekana kwa mbali huku mstari wa upeo wa macho ukichanganya maisha ya wanyama pori na mandhari ya mjini.

Eneo la makaazi duni au mtaa wa mabanda kando ya mto. Kuna uharibifu mkubwa unaoonekana ikiwezekana kutokana na mafuriko huku mabaki ya nyumba zilizobomoka na uchafu ukiwa umetapakaa kando ya mto. Maji ya mto yanaonekana kuwa machafu na ya kahawia.

Dimbwi lenye maji machafu likiwa na mamba kadhaa ndani yake na kando ya maji. Upande wa kushoto wa dimbwi kuna ardhi yenye miamba na mimea michache. Mamba wengine wanaonekana wakiogelea ndani ya maji huku mwingine akionekana akiwa nusu ndani na nusu nje ya maji karibu na ukingo wa dimbwi.

Mbuni mmoja ndume akiwa na manyoya meusi na shingo na miguu nyekundu akitembea kwenye nyasi ndefu zilizokauka zinazoashiria mazingira ya savana au shamba. Mbuni huyu yuko katikati na nyuma yake kuna uwanda mkubwa wa nyasi unaofika mbali hadi kwenye upeo wa macho ambapo kuna mistari hafifu ya majengo au miti.

Eneo la ujenzi lenye shughuli nyingi, ambapo wafanyakazi kadhaa waliovalia kofia ngumu za usalama wanaonekana wakifanya kazi kwenye miundo mikubwa ya zege. Kreni kubwa ya majengo inatumika kubeba vifaa, ikionyesha maendeleo ya ujenzi wa miundombinu.

Bomba kubwa la maji lenye rangi nyeusi likipita juu ya mkondo wa maji machafu yaliyochafuka na kuwa na rangi ya kahawia. Mazingira yanayozungukwa na mimea na ardhi iliyobomoka huku nyuma kukiwa na majengo machache. Hali hii inaweza kuashiria miundombinu ya maji au maji taka katika eneo lisilo rasmi au lililoathiriwa na uchafuzi.

Watu watatu wakifanya kazi katika eneo lenye uharibifu wa mafuriko au mazingira machafu karibu na mto. Kushoto, mwanamume aliyevaa nguo za kazi za kijani na kofia nyeupe anaonekana akitumia kifaa kama jembe au reki kusafisha uchafu uliokusanyika pembeni ya maji yanayotiririka kwa kasi.

Jengo la makumbusho ya taifa ya kenya likiwa na nguzo zenye rangi ya kahawia. Mbele ya jengo hilo, kuna sanamu kubwa ya Tom Mboya, kiongozi mashuhuri wa zamani nchini kenya ikiwa imesimama juu ya mwamba.

Mwalimu au mkulima akishirikiana na kundi la watoto katika zoezi la upandaji miti. Mtu mzima aliyevaa koti jeupe anashikilia mche mdogo wa mti tayari kuupanda kwenye shimo lililochimbwa. Watoto wengi wamekusanyika kumzunguka wakionyesha udadisi na hamu ya kujifunza.

Mto mpana na tulivu uliotulizana, ukizungukwa na miti mirefu na mimea mingi ya kijani kibichi pande zote mbili. Maji ya mto yanaakisi anga la samawati lenye mawingu meupe, na kuunda mandhari ya asili yenye utulivu. Inaonekana kama pahali pazuri pa kupumzika na kufurahia uzuri wa mazingira.

Nyati mweusi ambaye ana pembe zilizopinda, akisimama karibu na uzio wa waya na nguzo za mbao. Nyati anaonekana amesimama kwenye udongo wenye rangi ya kahawia na nyuma yake kuna mimea mingi ya kijani kibichi na miti.

Eneo la makazi duni, labda kando ya mto au mkondo wa maji wenye tope unaoonekana umejaa maji na umefurika. Nyumba zimetengenezwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi zikionyesha uharibifu au hali duni.

Msafara mrefu wa magari ya safari, yaliyosimama kwenye barabara ya vumbi katika mazingira ya wazi ya savana labda hifadhi ya wanyama nchini Kenya. Magari mengi yamerekebishwa kwa ajili ya safari na baadhi yana paa zinazoinuka kwa ajili ya kutazama wanyama.

Manthari ya asili yenye miti mingi na nyasi za kijani. Kwenye picha kuna mbuni mkubwa akitembea upande wa kulia, kwa mbali upande wa kushoto kuna swara wawili wakiwa wamesimama kwenye nyasi.

Watu wawili wakikusanya chupa za plastiki zilizotupwa kiholela karibu na mto. Eneo lote limefurika taka za plastiki zikionyesha tatizo kubwa la uchafuzi wa mazingira. Watu hao wamevaa nguo za kazi na wanaonekana wakijitahidi kusafisha eneo hilo wakionyesha juhudi za kulinda mazingira.

Mandhari ya asili yenye milima na mabonde yaliyofunikwa kwa nyasi na miti mbalimbali. Katikati ya bonde, kuna mto mdogo wenye maji ya rangi ya kahawia . Anga ina mawingu meupe iliyotawanyika, na kuongeza uzuri wa mandhari.

Kundi la watu, wakiwa wamevalia fulana za rangi ya kijani kibichi na samawati zinazong'aa, wakisafisha mkondo wa maji uliojaa taka. Maji yamechafuliwa sana na taka ngumu na tope jeusi. Wanaonekana wakitumia mikono na zana rahisi kuondoa taka hizo.

Mandhari ya mtaa wa makazi, pengine katika mazingira ya mtaa wa mabanda au kitongoji maskini. Kuna majengo yaliyojengwa kwa mabati na mbao baadhi yakiwa yamechakaa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kusimama nje ya nyumba.

Kifaru mwenye rangi ya kahawia akila nyasi kavu zilizowekwa chini. Kifaru huyo yuko ndani ya uzio wa nyaya unaoonekana mbele na nyuma na kuna udongo mwekundu unatawala sehemu kubwa ya eneo hilo.

Tembo mdogo mwenye rangi ya kahawia akila majani kutoka kwenye matawi yaliyo chini. Tembo huyo yuko kwenye ardhi nyekundu yenye vumbi na miti inaonekana nyuma yake. Kwa mbali, kuna kundi la watu wamesimama kwenye jukwaa la kutazamia wanyama.

Barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji, ikiwa na watu wengi, magari na majengo marefu. Katikati ya picha kuna basi ndogo la abiria lenye rangi ya kijani na namba za usajili likiwa limeandikwa nyuma. Upande wa kulia kuna pikipiki na watu wengine huku majengo yakiwa na matangazo mbalimbali.

Eneo lenye shungli nyingi la kijiji likiwa na matatu kadhaa yaliyosimama barabarani na watu wengi wakitembea. Kuna matatu moja lenye michoro ya kuvutia ya cartoon inaonekana Kwa mbali. Maafisa wa polisi wamevaa sare zao za manjano na samawati wanaonekana wakisimamia hali hiyo. Ikiashiria shughuli za kawaida za jiji.

Magari kadhaa ya usafiri wa umma yakiwemo basi jekundu na matatu mbili. Nyuma ya magari haya kuna majengo marefu ya jiji baadhi yakiwa na kioo na mengine yakionyesha rangi ya njano na kahawia. Bandiko lililoandikwa linaonekana likiningi'nia kwenye jengo moja likionyesha kituo cha usafiri.

Basi la abiria lenye mapambo mengi na rangi ya njano na nyekundu likiwa limeegeshwa barabarani. Kuna watu wengi wamesimama karibu na basi baadhi yao wakiingia au kutoka huku kondakta akionekana akiita abiria.

Msongamano wa magari na shughuli za barabarani katika eneo la mijini. Magari mbalimbali ikiwemo malori, mabasi na magari madogo, yamejipanga barabarani, baadhi yao yakiwa yamesimama kutokana na foleni.

Barabara yenye shughuli nyingi katikatinya jiji la Nairobi. Mabasi mengi ya abiria yenye rangi mbalimbali na yaliyopakwa michoro yameegeshwa au yanapita .Watu wengi wanaonekana wakitembea kwa barabara na kando ya barabara huku majengo marefu ya biashara na mabango ya matangazo yakionekana pande zote mbili.

Msongamano mkubwa wa magari barabarani unaoashiria foleni. Magari kadhaa yanaonekana yakiwemo matatu meupe yenye rangi ya manjano na namba ya usajili. Basi la manjano na kijani kibichi lenye maandishi tuki na lori kubwa la njano. Upande wa kushoto kuna ua wa chuma na watu wachache wakitembea kando ya barabara.

Treni ya abiria ambayo imeegeshwa, ikionekana kupitia uzio wa waya. Treni hiyo ina rangi nyeupe, nyekundu na machungwa. Baadhi ya miti isiyo na majani na mimea mengine ya kijani kibichi inaonekana nyuma ya uzio.

Daraja la barabara likivuka mto wenye maji ya rangi ya kahawia, huenda kutokana na matope. Juu ya daraja kuna barabara nyingine na gari jeupe linaonekana likipita. Chini ya daraja kuna tundu kubwa linalopitisha barabara nyingine. Mazingira yanaonekana kuwa ya mijini au karibu na mji na kuna mimea ya kijani kibichi pembeni mwa mto.

Barabara kuu enye magari mengi yanayopita na daraja la kisasa la waenda kwa miguu lenye rangi ya samawati na kijani likivuka juu ya barabara, kuna magari mbali mbali barabarani na kwa mbali kuna mabango makubwa ya matangazo, daraja hili linaonekana kutoa njia salama kwa watu kuvuka barabara pana.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi likiwa na ishara ya teksi iliyo juu ya gari nyeupe mbele. Nyuma kuna jengo lenye maduka mbalimbali na alama za biashara. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya barabara, huku magari mengine yakiwa yameegeshwa au yakisafiri.

Eneo la kituo cha mabasi au teksi ndogo huku watu wakipanda au kushuka. Gari jeupe la abiria liko katikati ya picha mwanamke amesimama karibu na mlango wa gari hilo akitumia simu yake huku kukiwa na mizigo karibu naye. Nyuma ya gari hilo kuna mabasi mengine mawili makubwa na mazingira yanaonekana kuwa na shughuli nyingi za mjini.

Matatu lenye rangi ya chungwa, samawati na nyeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Kwenye madirisha ya matatu, kuna picha za wasanii au watu mashuhuri. Mwanaume mmoja amevalia sutya samawati anatembea kando ya matatu huku abiria wengine wakisimama karibu.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayopita pande zote mbili huku katikati kukiwa na njia ya reli na nyasi. Kwenye ukingo wa barabara na njia ya reli, kuna baadhi ya ngombe waliolala chini, jambo linaloashiria mchanganyiko wa maisha ya mjini na vijijini.

Matatu lililochakaa lililo na nambari ya usajili likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Mwanamke mmoja anaonekana akitembea karibu na matatu hilo na kwa mbali kuna bango la matangazo lenye maandishi.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi likiwa na magari mengi yakiwemo mabasi, matatu na gari dogo la kibinafsi. Jengo la makumbusho ya kitaifa ya kenya inaonekana kwa nyuma, likionyesha eneo la katikati kwa jiji. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara kuashiria shughuli za kila siku za jiji.

Eneo lenye shughuli nyingi linalofanana na kituo cha mabasi nchini kenya. Kuna watu wengi wamesimama na kuzunguka gari ndogo ambalo linaonekana likishusha abiria. Juu ya gari hilo kuna bango lililoandikwa likionyesha kuwa gari hilo linasafirisha abiria kuelekea maeneo hayo.

Basi ndogo la abiria likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Kuna watu kadhaa wanaoonekana wakipanda au kushuka basi hilo huku mazingira yakionyesha shughuli za kawaida za jiji. Basi hilo linaonekana kuwa na mabango yanayoonyesha njia au vituo vyake vya abiria.

Mandhari ya kijiji yenye shughuli nyingi ukiwa na watu wengi na magari ya usafiri wa umma yakiwemo matatu yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Majengo marefu yaliyoko pembeni yanaashiria kuwa ni katikati ya jiji.

Barabara yenye shughuli nyingi katika jiji inayoonekana kama mtaa ya Nairobi kutokana na kuwepo kwa mabasi na magari mengine ya usafiri wa umma yaliyojaa watu. Kuna mabasi kadhaa likiwemo moja lililoandikwa na lingine lililopakwa rangi ya kuvutia.

Eneo lenye shughuli nyingi la usafiri wa umma, ambapo gari dogo la abiria jeupe lenye mistari ya njano limesimama na abiria wakiingia au kutoka. Juu ya gari hilo kuna bango linaloonyesha njia na nauli. Mwanamke mmoja amesimama mbele ya gari akitumia simu yake huku nyuma kukiwa na mabasi mengine na watu wengi ikiashiria kituo cha mabasi.

Basi la abiria pengine matatu la rangi ya waridi likiwa limeegeshwa barabarani. Watu wanaonekana wakipanda au kushuka kwenye basi hilo na barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi. Majengo ya mijini na magari mengine yanaonekana kwa mbali kuashiria kuwa ni eneo lenye watu wengi mjini.

Msongamano wa magari na pikipiki katika barabara yenye shughuli nyingi mjini. Mabasi kadhaa ya abiria yamejipanga barabarani huku pikipiki zikijaribu kupita katikati. Kuna watu wengi wanaoonekana wakitembea kando ya barabara na majengo marefu ya mijini yanaonekana nyuma.

Barabara yenye magari hasa mabasi ya abiria na watu wanaotembea. Upande wa kulia kuna basi kubwa la rangi ya njano lenye mabango ya vituo vya mabasi. Katikati kuna barabara lenye mashimo yenye maji na basi lingine la samawati linaonekana likuwa limeegeshwa mbele zaidi.

Basi la abiria ama rangi ya samawati na mapambo ya Sanaa ya kuvutia. Sehemu ya nyuma ya basi ina mchoro mkubwa wa manamke pengine akiwa amevalia kofia na kushika peremende. Mabasi mengine na majengo ya jiji yanaonekana nyuma yakionyesha shughuli za mijini.

Barabara pana yenye magari machache yanayopita ikiwa na majengo marefu upande wa kushoto na mazingira ya mijini kwa ujumla. Kuna uzio mrefu wa chuma unaotenganisha barabara na upande wa kushoto wenye majengo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha anga jeupe iliyofifia ikipendekeza kuwa picha ilipigwa wakati wa mchana.

Barabara pana labda barabara kuu au barabara ya ghorofa katika jiji. Magari yamejipanga foleni, kuashiria msongamano wa magari. Upande wa kulia wa barabara kuna miti nyingi ya kijani kibichi na ua wa chuma na nyuma yake kuna majengo mengi ya ghorofa yanayoonekana kuwa ya makazi.

Eneo lenye shughuli nyingi la kijiji likiwa na majengo marefu na magari ya abiria yanayoonekana kama matatu. Kuna mabango na maeneo yanayoashiria vituo vya usafiri. Watu kadhaa wanaonekana wakienda zao huku baadhi wakiwa wamevalia sare au kofia.

Mabasi ya abiria yakiwa yameegeshwa barabarani na watu kadhaa wakiwa wamesimama karibu nayo. Watu hao wamevaa fulana za zambarau zenye mistari ya manjano, na baadhi yao wameshika mabango.

Rundo kubwa la takataka na uchafu uliotupwa kando ya mto mdogo au mfereji wa maji chafu. Takataka hizo zinajumuisha nguo mbalimbali, chupa za plastiki, karatasi na taka nyinginezo. Maji ya mto yanaonekana kuwa machafu na meusi.

Mlango wa duka au biashara labda ya maji kwani kuna chupa nyingi za majii zilizopangwa kwenye rafu ndani, milango ina paa la chuma kwa usalama na ndani ya duka kuna mapambo yenye rangi ya samawati na matone ya maji yanayo endana na biashara ya maji. Kuna chupa za maji zilizopangwa vizuri zikionekana nyuma ya milango.

Mfereji mrefu uliojaa maji machafu ukipita kwenye ardhi liyochimbwa. Katika mandthari ya nyuma kuna majengo ya ghorofa yakionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa la mjini au kitongoji kinachoendelezwa.

Eneo kubwa la ardhi iliyochimbwa na huwa na matope mengi na udongo uliofurika. Katikati ya udongo huo, kuna mabomba machache yaliyofunikwa au kuachwa wazi. Kwa mbali, kuna majengo ya zege yaliyokamilika na mtu mmoja akitembea upande wa kushoto.

Kundi kubwa la ng'ombe wenye rangi ya kahawia wakinywa maji kutoka kwenye birika kubwa la zege . Ng'ombe wengine wamekusanyika nyuma ya birika hilo wakiwa kwenye eneo la udongo tupu. Kwa nyuma kuna miti michache iliyotapakaa na uzio wa miti.